Matangazo kutoka kwa bima ya afya ya Jubilee, kwenye jadala la matibabu la CoverBora, kwa chini kama shilingi mia tano kwa mwezi. Wasiliana na CoverBora kupitia maandishi nne sufuri sita nne tatu ili kufunikiwa.

Ununuzi unaendelea katika stesheni fulani la biashara ambalo PesaPal na kadi ya mkopo inatumika kusindika malipo la elfu sitini na mbili shilingi za Tanzania.